Dawa inayoitwa "AMPROCOX", ambayo dawa hii yenye chupa nyeupe yenye maandishi pamoja na maelezo kuhusiana na dawa hiyo. Dawa hii inatumika kutibu mifugo kama vile: ng’ombe, kondoo, mbuzi na kuku. Dawa hii huweza kuwasaidia mifugo wawe na afya njema.

Vifungashio maalum ambavyo vimepangwa vizuri, vifungashio hivi vikiwa vimebeba dawa za mimea, ikiwa kwenye chupa nyeupe na pia vifuniko vya kijani. Vifungashio hivi vina maelezo tofauti tofauti ya namna ya kutumia dawa hizo, kimoja wapo kinaitwa 'agrofeed plus'.

Kikundi cha wakinamama wakiwa wanaweka mazao yao ya kibiashara yaweze kuuzwa sokoni, mazao haya yamewekwa kwenye vifungashio maalumu na yana rangi nyekundu tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Eneo la shamba la migomba, ambapo mikungu ya ndizi imefunikwa kwa mifuko ya plastiki. Hii ni mfano wa zao la biashara, linalolimwa kwa wingi kwa lengo la kuuzwa na kupata faida. Huku ulinzi wa mikungu ukilenga kuboresha ubora, na kuongeza thamani sokoni.

Vyombo vya kukuzia mimea, ambavyo vimebeba udongo pamoja na mimea inayokua, vikiashiria shughuli ya kilimo, ambayo inaendelea katika eneo hilo.

Trekta jekundu aina ya mahinda ikiwa imeunganishwa na chombo cha kulimia kinachotumika kuuandaa udongo shambani, hii inawakilisha matumizi ya mitambo ya kilimo kurahisisha shunghuli za kilimo .

Eneo la kilimo ambalo limeandaliwa na mitambo ya kilimo, iliyobeba mazao mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na kahawia. Eneo hili limetengwa maalumu kwa ajili ya shughuli ya kuzalisha mazao.

Eneo maalumu, ambapo kuna mwanaume akitunza miche ya miti katika kitalu cha miche. Kazi hii ni muhimu kwa ajili ya upandaji miti upya, usimamizi wa misitu na kilimo cha miti, ikisisitiza juhudi za kibinadamu katika kukuza rasilimali za misitu.

Eneo maalumu ambalo mimea hukua. Mimea hii inalimwa bila udongo, ikitumia maji yenye virutubisho. Huu ni mfumo wa kilimo wa kisasa, na wenye ufanisi kwa kutumia nafasi.

Rundo kubwa la zao aina ya vitunguu ambalo limekusanywa, akiwepo mtu ambaye akivishughulikia vitunguu hivyo, akivikusanya na kuvichagua ambapo vitunguu hivyo hutumika katika kilimo cha kiwanda.

Eneo maalumu ambalo limeambatana na mabanda tofautitofauti, yenye rangi ya kahawia. Mabanda haya yapo katikati ya miti. Mabanda haya hutumika kufuga mifugo ya kufugwa.

Mifugo aina ya mbuzi ambao wapo ndani ya banda wakipata malisho yao katika banda lililoezekwa kwa mbao, na pia mbuzi hawa hutumika katika ufugaji.

Eneo la shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwenye mistari mirefu, likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Eneo hili linatumika katika kilimo cha mbegu, ambapo kilimo hichi kinatumika kukuza mimea kama vile; mbogamboga za majani.